Huku ni katika mazingira ya darasa pale ambapo wanafunzi hupata elimu. Serikali yetu ya Kenya inafaa kujenga mashule mengi ili watoto wote wapate kupata elimu bora.

Hii ni kitabu cha darasa la pili. Kitabu chenyewe ni cha kizungu na serikali yetu ya Kenya yafaa kuongeza vitabu ili kuimarisha masomo katika taifa letu la Kenya.

Huku ni maeneo pale ambapo masomo huendelea ama huku ni shuleni. Serikali kuu na wananchi wanafaa kuhakikisha kua masomo umeendelezwa nchini kwa njia inayofaa ama madarasa yameongezwa.

Huu waonekana kama mtihani wa darasa la chekechea. Serikali yetu ya Kenya yafaa kuendeleza elimu ili kusaidia watoto wote wa umri huu.

Hapo ni katika mazingira ya shule pale ambapo watoto wa taifa letu la Kenya wanapokea elimu. Mashule yanafaa kuongezwa jijini ili watoto wote wapate elimu bora.

Hawa ni wanariadha ama hawa ni wakimbiaji, wa taifa letu la Kenya, wananchi wote wa taifa letu ambao wanafanana katika kukimbia, wanafaa kujitokeza ili kusaidiwa na serikali yetu ya Kenya.

Hawa ni wanariadha ama wakimbiaji wa taifa letu la Kenya. Mazoezi ama mchezo wa kukimbia ni mchezo ambao wafaa kuendelezwa ili kuimarisha ama kuendeleza taifa letu kimchezo.

Hawa ni wachezaji ambao wako na shida katika mwili zao. Wachezaji kama hawa wanafaa kupea ama kupewa usaidizi wanapocheza pia ili kukuza talanta zao.

Huku ni katika darasa kwani kwaonekana kuwa kuna madawati ya wanafunzi ambazo zimetengenezwa vizuri. Madawati kama haya yafaa kupelekwa katika mashule zote za nchini humu.

Huu ni mchezaji ama wachezaji ambao wanaonekana kuwa ni walemavu, ama wakona shida mwilini zao. Wachezaji kama hawa wanafaa kupewa usaidizi mkubwa sana ili kuendelea katika mchezo wao.

Huku ni katika mazingira ya shule. Madarasa mazuri kama haya yafaa kujengwa na serikali yetu ya Kenya ili kuimarisha masomo katika shule ama katika mashule yoyote ile.

Huyu ni raiya ambaye anaonekana kuwa anafanya zoezi ama ako katika sehemu za kufanya zoezi. Mazoezi ni jambo muhimu ambalo lafaa kufuatiwa na kila mwananchi katika taifa letu.

Huu ni ubao ambao unaonekana kua wameandika alfabeti kutoka A mpaka mwisho. Elimu katika taifa letu unafaa kuimarishwa ili watoto wapate elimu bora.

Mazingira, haya ni mazingira ya shule. Serikali yetu ya Kenya inafaa kujenga mashule kama haya ili kuhakikisha kuwa masomo unaendelea kwa njia sawasawa bila tatizo lolote.

Huku ni katika mazingira masafi za shuleni. Serikali yetu kuu ama na serikali za kaunti zafaa kujenga madarasa kama haya ili kuimarisha masomo katika taifa letu jamhuri ya Kenya.

Huku ni katika mazingira wa shule kwani wameendika maneno mingi ambayo yanahusu au yanahusika na shule, mashule yote nchini yanafaaa kuimarishwa ili kusaidia masomo kusonga mbele.

Eneo ambao watoto wachanga wanachezea ama watoto wadogo, mahali kama hizi ama mahali kama hapa, inafaa kutengenezwa kuwa mingi katika nchi yetu ya Kenya, ili kuimarisha talanta za wana wetu.

Huku ni katika darasa ama katika ndani mwa darasa kwani wameandika ubao kuna dawati. Swala la elimu ni jambo ambalo lafaa kufuatiliwa kwa makini ama kutekelezwa na serekali yetu ya nchini humu kenya.

Kwa muonekana mwenyewe kunaonekana kuwa labda hapo ni shuleni pale ambapo wanafunzi wote wanapokea elimu kutoka darasa la kwanza hadi shule la upili. Serikali yetu ya kenya unafaa kujenga mashule hili kuimarisha masomo.

Hiki ni kifutio, kifaa ambayo inasaidia katika kupanguza ubao ama kushafisha ubao darasani. Yaitwa katika lugha ya kisungu kama duster , kifaa chenyewe, yafaa kuwa katika darasa lolote ile.

Huku kunaonekana kuwa huenda labda ni shuleni pale ambapo masomo unaendelea. Serikali yetu ya Kenya unafaa kujenga madarasa kama haya ili kuhakikisha kuwa masomo yametekelezwa kwa njia inayofaa.

Huu ni shule ya primary ama shule ambao umejengwa vizuri kabisa. Mazingira yenyewe yanaonekana kuwa sawa kwani kuna miti na shule yenyewe umejengwa vizuri kwani wametumia mawe.

Huyo ni mchezaji mlemavu ama ambaye anacheza mchezo wa kutupa mkuki. Ah jambo la watu walio wasiojiweza kimwili kucheza yafaa ku makiniwa ama yafaa kufuatiliwa katika nchi yetu ya Kenya. Hili kuwapa nao nafasi ya kucheza na kujiendeleza kimaisha.

Huku ni katika darasani ama pale ambapo masomo unaendelea. Serikali yetu ya Kenya unafaa kuhakikisha kuwa watoto wote nchini humu wanapokea masomo mazuri.

Hii ni ghorofa ambayo imejengwa vizuri mno. Ghorofa yenyewe yaonekana kuwa mzuri ama yenyewe imetokea sawasawa vile. Picha yenyewe, kila sehemu yafaa kujengwe hivo kwani yaonyesha usafi, mazingira yenyewe iko safi, iko tu sawa kabisa.